Hapa tunaona kama kuna daktari. Na huyu daktari anatibu mgonjwa kwa kutumia sindano. Na huyu mgonjwa amevaa miwani. Na hapo kando yao tunaona bado kuna wanangoja ili watibiwe.

Hapa kuna daktari, mtoto na mamake. Wameketi katika chumba ingine. Daktari anamueleza jinsi ambayo anaeza tumia dawa ili kutibu mtoto wake.

Hapa tunaona kuna mwalimu na wanafunzi katika darasa. Huyu mwalimu anafunza wanafunzi kwa kutumia karatasi. Tunaona hapa kila mwanafunzi amebeba karatasi yake.

Hii ni picha ilichukuliwa katika hospitali. Hapa kuna kila akina ya madaktari wanafanya utafiti katika kupata dawa inaweza ponya wagonjwa.

Hapa kuna daktari mtoto na mamake. Daktari anamdunga sindano ili amponyeshe naona kama wamevaa mask na mamake ameketi kwa kiti.

Katika hili picha tunaona mwanadada ambaye anachoja maji kutoka kwa mfereji, na haya maji anatumia kwa kuosha manguo zake, hapo kando tunaona kama ashafua kadhaa akaweka kwa laini.

Hii picha ikiwa katika hospitali. Hapa naona kama kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja. Naona kama daktari mmoja amepiga dole na huyo mwingine anatibu mgonjwa.

Hii ni dawa. Hapo imeandikwa maagizo kwamba hii ni dawa inafaa iwekwe mbali karibu na watoto.

Hii picha ilichukuliwa kwa nyumba ya mganga. Hapo kando naona mguu ya mganga, hapo mbele yake kuna mayai ya kuku, kuna chupa ambayo imebeba dawa...

Hapa ni kwa kijiji. Hapo kwa kijiji naona kama kuna tangi ingine kubwa ambayo imeekwa hapo ili isaidia watu kwa kupata maji kwa urahisi.

Hili ni shamba ya mkulima mkulima amepanda mahindi naona mahindi imeshikwa na madudu hapo mkulima anafaa apige dawa ili awaue hazi madudu.